Daktari wa kike wa meno anayemhudumia mgonjwa aliyewekwa katika kiti maalumu ndani ya hospitali, akiwa anamfanyia matibabu katika kinywa chake, yakiwa ni matibabu ya meno kwa ajili ya kudumisha afya ya mgonjwa huyo.

Madaktari wawili wa kiume waliova mavazi ya kazi, wakiwa katika chumba chenye vifaa vya kisasa. Wanamhudumia mgonjwa wa kike aliyekaa kwenye kiti maalumu, wakifunua kinywa na kufanya matibabu ya meno kwa mgonjwa huyo.

Madaktari pamoja na viongozi mbalimbali waliopo katika chumba cha darasa, wakihamasisha wanafunzi jinsi ya kujihudumia na kutunza afya ya meno. Akionekana daktari aliyemshikisha mwanafunzi mdogo sanamu la meno, kwa ajili ya kumwelekeza mambo mbalimbali yanayohusiana na afya hiyo .

Mwanaume amekaa ndani ya gari maalumu huku akikusanya chupa tupu za plastiki zilizomwaga chini, akishiriki katika shughuli ya kulinda mazingira, kutokana na taka zinazoweza kuharibu afya ya jamii.

Chumba cha hospitali kilichosheheni vitanda pamoja na vifaa vya kisasa maalumu kwa ajili ya kutibia wagonjwa wenye shida mbalimbali, vifaa hivyo vikiwa vimetengenezwa kwa ustadi mkubwa na hivyo kufanya kazi kwa ufanisi wa kutosha.

Madaktari waliovaa mavazi ya kazi, wakiwa ndani ya chumba cha hospitali kilichosheheni vifaa vya kisasa vya matibabu. Wapo tayari kuwahudumia wagonjwa mbalimbali wanaokuja kwa ajili ya matibabu, kutokana na shida zao.

Daktari aliyevaa mavazi ya kazi akiwa amezungukwa na wagonjwa pamoja na wahudumu wengine, anatumia vifaa vyake kwa umakini mkubwa kutibu wagonjwa. Hii ikiwa ni sehemu ya kujivunia katika kazi yake hiyo ya kutoa huduma za kiafya kwa jamii.

Madaktari wawili wakiwa katika ofisi zao wamezungukwa na vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuwawezesha kufanya huduma mbalimbali za kitabibu kwa wagonjwa. Wakijivunia kazi yao ya kutoa matibabu na hivyo kuokoa maisha ya watu.

Wanawake mbalimbali pamoja na watoto wao waliokusanyika katika kituo cha afya kinachohusiana na utoaji wa huduma kwa watoto. Wakiwa wamekuja na watoto wao mbalimbali, wenye shida tofauti kwa ajili ya kupata matibabu ikiwa ni dhumuni la kukuza ustawi wa jamii pamoja na watoto hao wadogo.

Daktari wa kike akiwa ndani ya chumba kikubwa chenye vifaa vya kisasa, anamhudumia mtoto aliyewekwa ndani ya kifaa maalumu ikiwa ni sehemu ya tiba kwa watoto kwa ajili ya kuimarisha afya zao.

Daktari wa kike akiwa ndani ya chumba cha hospitali kilichojaa vifaa vya kisasa kwa ajili ya matibabu ya watoto, akiwa anachunguza kwa makini mtoto aliyefungiwa ndani ya kifaa maalumu katika zoezi la kumpatia huduma kwa ajili ya ustawi wa afya ya mtoto huyo.

Idadi kubwa ya wanawake pamoja na watoto wao waliokusanyika katika eneo maalumu linalohusika na kutoa huduma za kitabibu kwa watoto, wakiwemo wahudumu wa hospitalini wanaohusika na kuwahudumia watoto hao kwa ajili ya kukuza ustawi wa jamii.

Maua yaliomea na kustawi vizuri yanayotumika kama dawa au tiba ya asili kwaajili ya kutibu magonjwa mbalimbali na hivyo kupunguza au kuepuka utumiaji wa dawa zitokanazo na kemikali.

Kiganja cha mkono wa kushoto wa binadamu, kilichoshika majani maalumu yanayotumika kutengeneza dawa za asili, ikiwa ni aina ya mitishamba kwaajili ya kutibu magonjwa na hivyo kuepuka matumizi ya dawa zinazotokana na kemikali.

Mti uliopandwa wenye majani ya aina yake unaotumika kama dawa ya mitishamba. ikiwa ni sehemu ya kutengeneza dawa za asili kwa ajili ya kuimarisha afya za binadamu na hivyo kuepuka dawa zitokanazo na kemikali.

Mwanamke aliyevaa vazi jeupe, akiwa ameshika mkoba mkononi mwake. Yupo katika mti anachuma mazao, ambayo ni mahususi kama miti shamba, yanayotumika kutengenezea dawa ikiwa ni sehemu ya kudumisha tiba za asili.

Chupa kadhaa za plastiki, zilizojaa asali ikiwa ni sehemu ya matumizi ya dawa za asili kwa ajili ya kutibu magonjwa. Na hivyo kusaidia kuepukana na matumizi ya dawa zinazotokana na kemikali.